Mtaalamu wa tiba na meno na kinywa, dactari alie aliyevalia mavazi nazifu sana usoni mwake akiwa amejifunika balakoa safi, akiwa ndani ya jingo la hospitali katika chumba maalumu ambacho tafiti pamoja na matibabu ya meno hufanyika, huku mbele yake kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akimfanyia uchunguzi wa kinywa pamoja na meno.

Huduma ya usafi wa kinywa na meno unaofanyika kupitia miswaki maalumu, iliyowekwa dawa ya kusafishia meno. Huku miswaki hiyo ikishikwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mwenye sura ya furaha, anayemwangalia binti mdogo, aliyeshikilia mswaki uliowekwa pia dawa ya meno.

Mtaalamu wa tiba za vinywa pamoja na meno. Daktari wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akitoa mafunzo ya magonjwa na namna ya kukabili magonywa ya meno pamoja na usafi wa kinywa mbele ya darasa la watoto, huku mbele yake kukiwa na kijana mdogo aliyeshikilia mfano wa kinywa cha binadamu.

Afya ya mazingira ikihusisha ukusanyaji wa chupa za plastiki pamoja na taka za plastiki zilizowekwa na kuhifadhiwa katika eneo maalumu, kwa ajili ya uhifadhi wa chupa hizo ili; kuzitengeneza kupata bidhaa nyingine kwa ajili ya kutunza mazingira.

Wataalamu wa afya waliovalia mavazi nadhifu sana wakike na wakiume wakiwa katika eneo maalumu ndani ya hospitali hiyo sehemu ya mapokezi ambapo uandikishaji wa taarifa mbalimbali pamoja na historia ya mgonjwa hufanyika. Huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akiandikisha taarifa za mgonjwa.

Mtaalam watiba za magonjwa ya binadamu, aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika jengo la hospitali hiyo mbele ya ukuta akiwa mwenye sura yenye tabasamu huku mikono yake akiwa amekunjamanisha katika eneo hilo, akiwa mwenye furaha tele na kuonyesha weredi wa kazi yake.

Mtaalamu wa tiba za kinywa na meno, akiwa ndani ya jengo la hospitali katika chumba maalumu ambacho matibabu ya mgonjwa hufanyika, huku mbele yake kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa amelala katika kitanda maalumu kwa ajili ya kung’olewa jino na matibabu mengine ya kinywa.

Mtaalamu wa tiba, mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, Sare ya hospitali hiyo akiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalumu kinachojihusisha na utafiti kupitia vifaa tiba vinavyotumia teknolojia ya kisasa, Huku kukiwa na mwanamke aliyelala katika kitanda maalum akingoja kupatiwa huduma hiyo.

Mtoto mdogo akiwa katika wodi ya watoto aliyelazwa katika kitanda cha hospitali hiyo, akipatiwa uangalizi maalumu na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana. Mzazi wa mtoto huyo akiwa ndani ya jengo la hospitali, jengo ambalo ni maalumu kwa ajili ya watoto hao.

Watoto wadogo wakipatiwa chanjo na watabibu wa afya katika eneo la wazi chanjo, ambayo inahusisha sindano pamoja na utoaji wa matoni kwa watoto pamoja na ugawaji wa maziwa lishe, ili kuboresha afya za watoto na kuimarisha kinga za miili yao kwa ajili ya kuepukana na magonjwa mbalimbali.

Wodi ya watoto wadogo mahali ambapo uangalizi mkubwa wa watoto wachanga hufanyika, ndani ya jengo la hospitali chumba maalumu ambacho watoto wenye shida mbalimbali huwekwa katika eneo hilo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mbele yake kukiwa na kifaa maalumu kilichomtunza mtoto.

Mtaalamu wa afya ya jamii aliyevalia mavazi nadhifu sana, kijana wa kike akitoa chanjo ya matone kwa wanafuzi watoto wadogo katika eneo la shule walio jipanga mstari walio valia mavazi nadhifu sana, kwa ajili ya kupokea chanjo hiyo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyesimama mbele yao.

Mchanganyiko wa dawa za asili zilizohifadhiwa vizuri katika vikopo vidogovidogo vilivyowekwa na kupangwa vizuri, ndani yake kukiwa na dawa za aina tofautitofauti; zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia miili ya binadamu, dawa za kienyeji ambazo huandaliwa kwa teknolojia ya kawaida na kuuzwa kwa watu.

Dawa za kienyeji zilizohifadhiwa vizuri katika chupa ndogondogo zilizofungwa kwa vifungashio na vifuniko imara vyenye rangi ya bluu bahari. Huku vikizungushwa karatasi maalumu yenye matumizi pamoja na majina ya dawa, na vitu vilivyotumika kutengeneza dawa hiyo kwa ajili ya matibabu ya magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chupa iliyotengenezwa mahususi na kuhifadhiwa dawa iliyopondwapondwa kutoka katika miti shamba maalumu ikiwa imefungwa kwa karatasi maalumu, lenye maelekezo ya namna yakutumia dawa hiyo ili kutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua binadamu.

Dawa za asili zilizo hifadhiwa vizuri katika chupa ndogondogo zilizofungwa vizuri kwa kifuniko cheupe na cheusi. Huku kukiwa na majani ya miti shamba yaliyo wekwa vizuri katika chombo maalamu, kinacho onyesha kwa ajili ya utengenezwaji wa dawa hio kwa kupondwa pondwa na kutengenezwa kwa unga utakao tumika kama dawa.

Dawa ya kienyeji inayotokana na mitishamba ambayo huchumwa katika maeneo ya mashambani au wa porini na kuhifadhiwa vizuri kwa kukaushwa, baada ya hapo kupondwa vizuri na kutengeneza dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali hasa yasiyotibika na yanayotibika yanayoshambulia binadamu.

Dawa za asili zilizohifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogovidogo ndani ya chupa zilizofungwa vizuri, huku zikiwa zimebandikwa karatasi maalaumu zinazotumika kuelezea bidhaa, na namna ya matumizi ya bidhaa hiyo huku zikiwa zimewekwa juu ya meza safi yenye rangi ya bluu.

Dawa za asili zinazotengenezwa kupitia mbegu zinazopatikana katika zao tunda la papai ambazo mbegu hizo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali hasa yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa kwa mwili wa binadamu ambapo husagwa vizuri na kutumika kama kiungo cha chai.